Wachezaji hawa wawili wa timu mbili tofauti ambao wamevalia nguo tofauti .Kuna wenye wamevalia nguo zimeandikwa sportpesa, wengine wamevalia nguo zimeandikwa betika. Naye mmoja wao anaonekana kukimbiza mpira .Nyuma yao kuna watu ambao wamekaa kutazama.

Watu hawa ambao tunavyoona wanaonekana kuna kitu yenye wanafanya hapa waliombele kabisa kuna mwenye amevalia nguo ya wafanyakazi wa huduma senta tunavyoiona ameshika mtu mmoja ameshika kidole yake anaonekana kufinyilia kwa karatasi iliyo juu ya meza.

Hapa ni huduma center na imeadikwa na huduma Kenya nambari tano, tena tunaona hao wote wamesimama hapa ni wafanyikazi wa hii kampuni wamevalia nguo zenye zote zimefanana, wanaonekana kuna kitu wanajadiliana kati yao.

Mtu huyu mwenye amevalia nguo yenye imechorwa pendera la Kenya. Nyuma yake pia kuna watu ambao ni kama wanasherehekea ama kutoka kwa sherehe fulani. Wengi wao wamevalia nguo nyekundu kuna wenye wamevalia nguo nyeupe na imeandikwa pia Kenya.

Tarakilishi. Kwa hili tarakilishi imefunguliwa mahali pameandikwa Miwasco. Hapa tena kuna New New connection request na kuna maandiko zingine nne na kuna mtu kuna mkono imeonekana kando.

Hapa ni kiongozi ama rais mkuu wa jamhuri ya kenya William, nyuma yake kuna jaji mkuu wa kenya, yeye akiwa ako pale akiwanenea, akiwasalimia wajaji wake.

Hili karatasi ama kwa hili kwa hili kitabu ndogo sana imeandikwa the judiciary human resource policies and procedures manual tena kuna chumba ndogo imeonekana picha kidogo juu yake imeandikwa the judicial .

Hapa ni huduma Kenya, tena juu imeandikwa virth and death certificate ,kuna wafnyikazi wawili ambao wamekaa, mbele ya kila mmoja wao kuna tarakilishi na tena kando ,mbele yao kabisa kando kuna viti za watu wa kutaka usaidizi, hakuna mtu ambaye amekaa, mbele yao pia kuna maandiko zimeandikwa.

Hapa ni mashabiki wa timu moja ambao wamekuja katika kiwanja ili kuonyesha sapoti kwa ile timu ambayo wamependeza. Wamekuja kwa wingi alafu kuonyesha sapoti ama upendo kwa ile.

Hawa ambao kuna ambao wamekaa chini, kuna ambao wamepanga laini inche kapsa na kuna webye wame karipia karibu na hii nyumba imeandikwa Huduma Centre G.P.O, Nairopi, tunaona tena kuna watu, kuna watu wa kuchunga hio mlango.

Watatu ambaye yuko katikati amevaa nguo nyeupe imewekwa bendera ya Kenya na imeandikwa Kenya, kando kando wamejiweka rangi, wamejichora bendera za Kenya wamevalia mavazi ya nyekundu wanachukua picha kwa furaha na wote wanatabasamu.

Hapa ni katikati la mji, hapo naona kuna pikipiki mingi ambazo zimepanga laini , alafu kando yake kuna watu ambao wanapita. Hapa ni katikati ya biashara watu wakiwa wanafanya biashara zao.

Wamekuja kuwaonyesha sapoti katika timu yao ambayo wangetaka kuibuka washindi. Wote wamekuja kwa wingi ili kuonyesha ushindi na sapoti katika timu yao. Wengine wamevaa shati ama wamevaa ambayo limeandikwa bendera ya Kenya. Huenda wanasapoti timu ya Kenya.

Hapa tumeonyeshwa kitu kama picha ya kitu yenye imechorwa inakaa mtu ameekelea mkono moja juu na kuna kijiti ameshikilia, kwa mkono ingine ameshikilia silaha, juu imeandikwa Judicial Service Commission ,Internship and attachment policy for the judiciary .

Hawa ni wachezaji. Hawa ni watu ambao wamekuja katika uwanja ili kuonyesha support na upendo. Mashabiki hawa kuna hapa mama amevaa, amevaa bendera ya Kenya, huenda amekuja kusupport ama kuonyesha upendo katika timu yake ya Kenya.

Hapa tumeonyeshwa watu wawili ambao wamesalamiana ameshika waya hiyo katikati yao upande moja anakaa kuwa mchezaji nguo yake imeandikwa KDF tena tunaona kwa ukuta Kuna mandishi zmeandikwa ulinzi star .

Hawa ambao wamekaa chini wanapanga laini, tunaona tena kuna wenye wamesimama mbele, kuna wenye nyuma tena pia wenye wamesimama, wako kwa vitu zimeandikwa hapo mbele counter eight, counter seven, counter six, na kuna wenye walio ndani wanaonekana kusaidia hawa.

Rais wa Kenya William Samuel Ruto anatabasamu anatembea kando yake ni jaji mkuu wa Kenya Martha Koome na kando yake pia tunaona ni mlinzi wake askari nyuma yao ni viongozi wengine ambao wanafuata nyuma.

Mwanamke huyu aliye ndani ya hapa tunapoona wako kwa kuna mtu tena kando yake mahali tunavyoona ni kama anatafuta usaidizi kutoka kwa huyu mama, kuna kitu kama karatasi ile juu ya mesa imeandikwa information desk . Kuna pia maandishi zingine tunaona Kenya lakini maandishi zingine zijaonekana.

Huduma kenya Information desk iliyoandikwa mbele tunaona wafanyikazi ambao wamevalia nguo zenye ni sawa tena tunaona mmoja wao akona tarakilishi kuna ambao wanatembea kuna wenye wamesimama kuna mmoja ameshika kiuno amesimama kando pia .

Hawa tunavyo ona nyuma kabisa yao wameshikilia mipira mbili. Tunaona ni wanne wake wameandika wamevaa nguo zote zenye zimefanana. Kwa kila mmoja wao imeandikwa Kenya na kuna nambari tofauti zimeandikwa kwa kila mmoja ya

Hapa ni Huduma Kenya vile tunavyoonaWafanyekasi tena kwa nguo ya huyu mama mwenye amesimama hapa karibu. Alafu tunavyoona watu wamekaa chini wote wakiwa wamepanga laini. Kuna mwenye ametoka kuwa amepewa usaidizi amebeba karatasi kwa mikono yake.

Watu hawa wanaonekana kushangilia sana kupiga mayowe wamevalia nguo zenye zote karibu zinafanana nguo nyekundu wengi wao wameshikilia bendera la Kenya wanaonekana kutazama ama kushangilia kilicho mbele yao.

Hapa tumeonyeshwa mama ambaye ni jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome anasalimiana na viongozi wengine. Hapa inaonekana ni nyumba watu wamesimama juu wanaume kwa wanawake kuna aliye nyuma yake pia.

Bara hii kando ya hii barabara kuna takataka mingi zilizo kando sana, tena tunaona kuna watu ambao wanatembelea kando kando, kuna gari zimo katikati, kuna nyumba ama maduka zilizo kando pia.

Hii ni nyumba , nyumba iliyo andikwa nambari nne .Imeandikwa 'Immigration Officer, Passport application'. Tunaona kuna mtu amekaa upande ingine na mwenye amekaa upande ingine ambaye amekaa ingine, tunaona akona tarakilishi mezani anaonekana ni mfanyikazi wa hapa. Naye kwa upande ya hii ingine tunaona ni mtu mwenye anataka usaidizi.

Watu hawa hapa ni nyumba kubwa sana, imeandikwa Huduma Kenya. kuna wafanyikazi hapa ndani. Kuna mmoja ambaye amekaa kwa hii kiti yenye iko hapo mbele, imeandikwa Information Desk Huduma Kenya. Tena tunaona kuna ambao wanakaa wanasimama tu, hakuna mtu wa kushughulikia.

Wachezaji hawa ambao wamevalia nguo nyeupe wengi yao, kuna kidogo za nyekundu ,nguo zao zimeandikwa KDF, wamesimama wanaonekana tu kupiga picha nyuma yao tunaona kuna gari kubwa imesimama.

Hapa tunaona kuna kitu wanashangilia mbele. Kuna mmoja amesimama mbele ya hao wemejiweka rangi kila mahali hadi kwa uso. Amejiandika pia imeandikwa Gor Mahia alafu umeandikwa zingine hazijaonekana vizuri, kuna pia karatasi ameshikilia. Wengi wa watu hawa wamevaa nguo zenye zinazofanana

Hawa wamekaa hapa tunavyoona mwanaume katikati wamama waliokando kando. Kando ya kila mmoja wao ni meza ndogo zenye zimeweka chupa juu tena tunaona ni kana kwamba kuna watu ambao wanaowaongeleshwa tunaona Martha koome mwanamke ambaye kwa upande mmoja akipiga makofi.

Hapa ni kwa sheria, hio kitu ambayo pale inafanyiwa pale kortini, hizi ni vitu ambavyo jaji hua anazitumia akitaka kufanya maelezo ama anataka kutoa huduba yake.

Mama uyu ambaye amesimama mbele ameeka mikono zake kwa upande upande amevalia bendera la kenya, kuna amabo wamekaa nyuma kidogo na kuna ambao wamesimama tena tunaona wote wanamuangalia ni kana kwamba anaongelesha ao watu.

Jaji mkuu wa Kenya martha Koome ambaye ako katikakati, kuna bendera ya Kenya, kuna bendera ingine iliyo kando, pia kandokando yake kuna majaji wakuu pia ambao wamekaa karibu na yeye, chini kidogo kuna watu ambao wamekaa pia.

Huyu ni jaji mkuu wa jamii ya Kenya anayeitwa Martha Koome. Yeye amesimama pale kama akiwa anaongoza ama anatoa hotuba yake, yeye ndo huwa ni mkuu ama ni kiongozi wa kutoa ama kutoa sheria katika nchi ya Kenya.

Watu hawa ambao wako Nyayo Stadium vile imeandikwa juu Nyayo Stadium . Wanaonekana kusherehekea; wako kwa sherehe fulani wengi wao wako na furaha. Kuna wamekaa, kuna wanatembea tu hapo katikati wakipiga picha.

Jaji wa Kenya, Uhuru Kenyatta katikati. Kando ni jaji Mkuu wawili na tena kando yake ni bibi wake. Halafu tunaona amewekelea kitu kama Biblia juu na kuna kenye ameshikilia kwa mkononi wa bibi wake. Kuna viongozi kando ambao wamesimama.

Wanaonekana kushangilia sana wengi wao yenye karibu zinafanana kuna bendera ya Kenya, kuna wenye wako a mitambaa ziko na bendera ya Kenya kuna wenye wanafanya masirimbi wanasimama wanapika mayowe wanaonekana kusherekea kicho mbele yao.

Hao ni wachezaji wengi wao wamevalia nguo zenye zimefanana na yenye imeandikwa Sportpesa, Gor Mahia Fc wanashangilia sana kumaanisha kuna timu yenye wanashangilia mbele yao.

Jaji kuu wa tatu ambao wamevaa nguo zao za sheria, Kando yake kuna raisi aliye kuwa raisi wa tatu Uhuru wote wakiwa pale huenda wakiwa mkutano au sherehe fulani.

Aliyekuwa naibu wa rais wa kenya Gachagua ndiye amekaa hapa mbele ameekelea mkono wake vidole kuna mashini ameekelea juu. Mbele yake pia tunaona kuna tarakilishi kuna viongozi pia ambao wako mbele yake ambao wamesimama kumwangalia.

Hawa ni wachezaji wa timu moja wa Gormahia wakiwa katika kiwanja wamekuja ili kusherehekea ama kuonyesha upendo katika yao. Kuna mama mmoja ambaye ameshika tai ya Gormahia na akiwa yeye ni shabiki wa.

Mtoto hawa wawili kuna hao ambao wanaambiana, wamekaa karibu na meza na kunakili, kuna kitu wananakili kwenye karatasi zao tena tunaona kuna mama na mwanamume ako kando yake wamesimama wako ana karatasi kwa mkono wanaonekana kutaka usaidizi kutoka kwa wame ambal wamekaa. Nyuma yao kuna watu wengi sana wanakaa kuoanga laini na kuna wenye wanatembea.

Hii ni paipu ambayo inabeba maji. Hapa ni kisima ,kisima hii kuna maji. Hii paipu huwa inabeba hiyo maji kutokankwa hii kisima hadi pale, huenda ni pahali pa ng'ombe wanataka kunywa ama kwa nyumba wanaitajika iyo maji.

Hapa tunaona kuna wafanyakazi, hawa wote wanaonekana ni wafanyakazi wamevalia nguo ambazo zinafanana ni huduma Kenya. Kuna wenye wamekaa, kuna wenye wamesimama . Kuna tena tarakilishi kwa iliyo mbele ya wale ambao wamekalia upande mwingine.

Kwa meza kuna watu ambao wamekaa chini upande mmoja na upande ingine ,ambao wamekaa upande ya ukuta ni wafanyikazi wa kampuni fulani wote wakiwa na tableti nyekundu. Hao ambao wamekaa upande ingine ni watu raia ambao wanahitaji usaidizi kutoka kwao, hao wafanyikazi.

Naye ameshika bendera la kenya, tena kuna yenye ameweka, kwa shingo nguo yake vile amefunga kichwa kitu inaonyesha bendera la kenya. Watu ambao wanaonekana , wanaonekana kushangilia, kutazama kitu ama kuwa kwa sherehe, vile tunavyona wengi wao wamevalia nyekundu.

Wanaume wote wamevalia nguo zenye zinafanana kofia zimefanana, wameeka mkono yao juu, wanaonekana kupiga kelele, mayowe, kusheherekea na kufurahia kile ambacho wamech, wamekitasama mbele yao.

Hawa ambao wanacheza mpira hapa tunavyoona ni timu mbili, wengine wameandikwa KPS ns wengine wameandikwa kwa umoja, wawili wa timu hizi mbili wako mbele wanaonekana kunyang'anyana mpira, tena kuna watazamaji ambap wamekaa kuwatazama wachezaji hawa.

Hii ni nyumba ambao juu imeandikwa posta, tunaona kuna watu ambao wamekaa chini wanonekana kuojiwa kitu kama, vile tunavyo ona hao wengi au wote ni wafanyi kazi, wamevalia nguo zenye zimefanana, tena tunaona afisa askari ambaye ako kati kati yao, kuna mwenye amesimama mbele anaonekana kuongelesha hao ambao wamekaa.

Hii sanduku hasa huwa inatumika kurushia machafu. Inawekangwa pale katika nyumba, ama darasa, ama maofisi. Unaweka uchafu hadi itakapo jaa unairusha pale ama unaichoma.

Magari haya wa rangi tofauti Ikiwa hapo imepangwa vizuri katika soko yao. Magari haya yana eza kuwa yametengenezwa katika nchi ingine ama imetengenezwa pale. Zote hizi magari ziko pale zikiwa zimengoja ambaye aweze kuinunua.

Huyu ambaye amekaa anaonekana kuwa kwa laini tena kuna kiti iliyombele yake tunaona kuna mtu mwenye amekaa ameshikilia kitu kama karatasi kwa bahasha tena kuna karatasi zimeonekana kuna maandiko hazijaonekana tunaona tu 105.

Wachezaji hawa ambao tunavyowaona wanaonekana kusherehekea sana. Wamevalia nguo nyingi zenye zimeandikwa Sportpesa. Wengi wao kuna zenye ni tofauti. Wameiwekelea mikono yao juu. Nyuma yao kuna watoto ambao na kutazama mechi inayoendelea.

Hawa ni wachezaji wa mpira. Wakiwa wanachezana mpira ya muguu. Ikiwa ni timu mbili alafu pale ni mashabiki wamekaa pale wamekuja ili kuonesha upendo na sapote kwa ile timu ambaye Ilitaka kuongoza katika mchezo huo.

Hizi ni passpoti, passpoti ambayo imepangwa vizuri kwa laini, alfu ikawekwa boksi inaweza hizi passpoti ikiwa tayari kutengenezwa hili wenyeji ambao walikuwa wameunda ama alikuwa ametengeneza wakuje wakachukue.

Hawa ni mashabiki, mashabiki ambao wamekuja katika kiwanja ili kuonyesha upendo ama support kwa ile timu ambayo wangependeza, kuna mama hapa ambaye ameshika mkono yake kama amevaa shati lake ambayo imeandikwa Kenya.

Hapa tunaonyeshwa kichwa ya mama mmoja ambaye amefunga kichwa yaake vizuri , juu imendikwa The Judiciary Dialogue Day. Your voice matters, let's make a difference together. Come talk to us ,engagement with wananchi.

Watu wamekuja kwa wingi wanaweza kuwa wamekuja pale wakipanga laini ili kuhudumiwa na watu wa huduma. Hapo kando wafanyakazi wa huduma wamekaa pale kwa viti wakiwa wako tayari kusaidia watu watu wamepanga kwa hili laini wakongoja wamu yao iwafikie.

Inaonesha wachezaji ambao wamevaa nguo yote mbili tofauti, tena kuna tunaona hawa wawili ambao wako mbele wanang'ang'ania na mpira moja. Kuna ambao wako nyuma yao waenda kukimbilia mpira, tena tunaona kuna watu ambao wamekaa kwa kiti kutazama wachezaji.

Mtoto huyu tunaoana mtoto ambaye amekaa kwa kiti iliyo kando kabisa . Kuna mama mwenye amekaa alafu kando yake kuna kwa meza kuna tarakilishi kuna tena mashine zingine zenye zinaonekana kupiga picha . Kuna watu wengine ambao wamesimama. Tunaona tena kuna kabati iliyojaa vitu kama vitabi na mafaili.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili, wao wakiwa wanashindana pale katika kiwanja, mmoja ameshika mpira kama wanapigwa kishindano katika hiyo mchezo, kando kuna wachezaji ama watu ambao wamekuja ili kuonyesha support na upendo.

Hapa tunaona The Opposition Leader wa upinzani Raila Odinga amesimama anaonekana kubeba picha kando yake, ni viongozi wengine ambao wamesimama kumuangalia na tena tunavyoona kuna kitu kama tarakilishi iliyo mbele yake na mashine zingine.

Huyu ni kiongozi, kiongozi hapa akiwa amevaa suti lake alafu kuna mama pale. Nyuma yake tena kuna viongozi huyu anaweza kuwa amepandishwa cheo ata hiyo ameshika kitabu ni kuonyesha kuwa amepatiwa kitabu ama amepewa rasmi hiyo ofisi ikuwe yake.

Tunaona kuna wenye wamekaa jini. Kuna wenye wamesimama nyuma yao wakiwa wamevalia nguo zenye karibu zinafanana, ni rangi yenye karibu inafanana, juu yao kwa hili nyumba yenye amekaa imeandikwa the judiciary tribunals .

Wazee hawa ambao wamesimama kuna kitu kama meza iliyo juu yao. Mmoja wao tunaona ni kama anaongelesha waliombele ama watu wa televisheni ama redio. Kwa hili imeandikwa ODM, kwa ukuta imeandikwa Chungwa House.

Kwenye tunavyoona na pameandikwa amevaa nguo yake nyekundu imeandikwa Kipchirchir, amekimbia anaonekana kutaka kuruka huku akiwa ameweka mikono zake juu. Kando yake kuna watu ambao wanawatazama tena kwa upande ingine tunaona kuna wengine wenzake ambao wamesimama. Wanaonekana kuruka pia kama yeye.

Hapa kwa hili meza tunaona vitambulisho za watu vingi sana zimefungwa vipande vipande tena kuna vile zimeekwa kwa vipakiti zilizo juu ya meza, vimegawiwa kumaanisha zinaenda mahali tofauti.

Mtu huyu ambaye amekaa chini, ameshikilia kuna mama ambaye amesimama karibu na yeye, wote wakiwa wamevaa mavazi. Ameshikilia kidole cha huyu mama anakaa kufinyilia kwa mashine, iliyo juu ya meza, tena kuna mtu mwingine ameonekana kidogo tu upande mmoja anaonekana kuna kile kitu kwa meza.

Wafanyikazi hao wengi wao wanaonekana ni wafanyikazi wa hapa huduma kenya kwa ukuta imeandikwa huduma kenya, wafanyikazi hao wameonekana kwa sababu wamevalia nguo zote yenye imefanana, tena tunaona kuna watu ambao wako kwa laini ndo wanaonekana kuhitaji usaidizi ya hapa.

Watu hawa wako kwa hii uwanja ambapo tunaona wengi wao wamevalia nguo nyekundu zenye ziko na bendera ya Kenya. Wamesimama. Kuna ambao wamekaa wanaonekana kushangilia kitu iliyo mbele yao au kutazama mchezo au kuwa kwa sheree fulani.

Hapa ni Huduma Kenya imeandikwa 'Huduma Kenya' kwa ukuta na michoro yake. Tunaona wafanyakazi wa hii kampuni; wengi wote wamevaa nguo zenya zinazofanana. Tena tunaona ni kama kuna kitu yenye wanaongelelea. Mwingine ameona juu. Kando yao kuna watu pia ambao wanafanya kazi zao.

Mama huyu ambaye ameshikilia kitu yake kipasa sauti anaonekana kuwa mke imeandikwa jina lake hapo Ms.Hellen Rafaela Namisi, interview for the position of judge of the high court, www.jsc.go.ke .

Watu hao ambao wamevalia nguo zenye zimefanana wanaonekana wafanyikazi wa kampuni mmoja wote. Kuna tena vitambulisho mingi zilizopangwa kwa hizi masuduku zilizo ,juu ya meza kuna tena tarakilishi zenye ziko juu ya meza .

Hawa ambao wamevalia nguo zenye ziko karibu kufanana. Wanaonekana kushangilia sana kile kilicho mbele yao. Kunao ambao wanajaribu kupiga picha, wanapiga mayowe. Wote wamecheka na kutabasamu kwa furaha.

Huyu ambaye tumeonyeshwa karibu sana amevalia kofia mbili, kuna ile iko kwa kichwa juu, na kuna yenye amevalia karibu na pua lake, zote mbili zimefanana, kuna picha sawa na maneno sawa imeandikwa kura kwa Moi kanu.

Watu ambao wanakaa kusherehekea ambao wanatembea kwa njia yetu. Naona kuna mmoja ameandika nguo imeandikwa Sport Pesa , kuna kitu yenye ameshikilia juu. Wanaonekana kuwa ni kama wanasherehekea kitu kwa njia wakitembea na wakionyeshana.

Mtu huyu mwenye amesimama kiongozi wa wiper kalonzo mstoka, tena amekaa pale tunavyoona, wengi wao wamevaa nguo zenye zimekaa kufanana kidogo, wanazungumzia vile tunavyoona wamesimama na kuangalia mbele.

Inaonyesha picha, picha enye ni nyeusi sana. Kuna mahali tu bado kosisimanju zimekuwa nyekundu. Tunaona mikono mbili zimesalimiana. Chini ya hili picha pia imeandikwa Jubilee Mbele Pamoja na tena tunavyoiona kuna ndege enye inabeba kitu kama tawi.

Wachezaji wasichana ambao wamevaa nguo ambazo zinafanana, wanaonekana kuwa ni kama kuna kitu kenye wanaongelea hapo katika, vile tunavyoona wote wamekusanyika, kando yao kuna watazamaji ambao pia wamekaa chini.

Wachezaji hao ambao wanacheza mpira wa timu mbili tofauti. Wamevalia sare zao tofautitofauti. Kuna mpira katikati yao. Kila mmoja anafanya bidii kufikia kwa mpira. Tunaona pia imeandikwa Kenya Premier League kwa ukuta na kuna watu ambao wamekaa wanashangilia hao.

Watu wengi sana wakiwa mamekaa chini Kuna wenye wanasimama wamekaa kupanga laini inaonekana kutafuta usaidizi ama kupewa usadizi tunaona watu wenye wako kazi Kuna tena ofisa polisi, hapa inaeza kuwa tu mahali watu ambao wanapewa usadizi na serekali.

Tumeonyeshwa jaji wawili ambao wanakaa kuwa ni kama kuna kitu wanasoma. Kila mmoja wao kuna karatasi na kila moja wao kuna kitu ameshikilia juu kwa mkono ingine. Jini ni wajaji wengine ambao wanakaa wanapiga picha.

watu wanashangilia wanapiga makofi, wanaona mbele, kuna wenye wanapiga picha, nikiona kitu wako kwa sherehe, na wanatazama, na wanafurahia sana wanachoona mbele yao. Wengi wao wemevalia pia nyekundu na kuonekana kuwa kitu enye wanashangilia ni kama inawafurahisha sana.

Hapa tunaona mfanyikazi moja aliye upande ingine mbele yake kuna tarakilishi na upande mwingine tunaona kuna mtu mwenye amekaa chini sasa tunavyoona ni kama anaitaji usaidia kutoka yule ambaye anakaa upande ingine.

Tunaona nyumba kubwa sana, na kwa hili nyumba kuna mchoro iliochorua juu, imeandikwa na tena chini yake imeandikwa huduma center nche ya hii huduma center wafanyikazi wamevalia nguo nyeupe, wamefanana wanakaa kupiga picha.

Mwanaume mwenye amekaa, mwenye amevalia nyeupe, alafu kuna huyu mwenye amesimama anaonekana ameshika mkono mmoja ya yule amesimama, ameshikilia kwa kidole yake moja, anafinyilia kwa karatasi iliyo juu ya meza. Kuna karatasi zingine zilizo juu ya meza pia.

Jaji mkuu ama mkubwa wa sheria wa nchi hii ya Kenya akiwa amesimama pale ,kando yake kuna viongozi. Yeye akiwa pale ameshika kitabu yake akiwa ako tayari kuitoa hotuba kwa wanahabari.

Hapa katikati tunaona chaji mkuu wa Kenya Martha Koome ameiekelea kitu kama bibilia juu anaonekana kusoma kitu kutoka kwa kitabu kando yake kuna mama hapo kando yake kwingine kuna mwanaume wote wamemwangalia anayetaka kuona akifanya hivo.

Huyu ambaye amekaa ameishikilia tarakilishi, naye kuna baba mwenye amesimama karibu na yeye. Kando kuna mama pia ambaye amesimama anonekana kupiga picha. Wote hawa wawili ni kanakwamba kuna kitu yenye wanaangalia kwa hili tarakilishi na kujadiliana.

Viongozi hawa ambao wamesimama mbele hapa, kila mmoja wao ako na karatasi yenye anakaa kuonyeshana, tena tunaona kuna jaji wawili. Kati ya hawa watu tunaona tena gavana wa Nairobi, aliyekuwa gavana wa Bomet, tena naibu wa rais Kithure Kindiki na wengine.

Watu hawa ambao wote wanatembea ni wamama wote. Kuna tu mwanamume aliye nyuma yao kabisa. Hawa wamama ambao wanatembea hapa wamevalia nguo zenye zimefanana zinafanana kidogo. Nyingine imeandikwa Tuzo, Gorrh marhia na tena tunaona ni kama kuna kitu yenye wanaangalia kwa huyu mwenye ako katikati.

Wachezaji hawa ambao wameshikana, ambao tunaona ni kamakuwa wanasherehekea wameweka mikono yao juu, wanaonekana kupiga mayowe, tena tunaona wamevaa nguo zimefanana, mmoja tu ndio amevaa tofauti. Tena kando tunaona kuna watu ambao pia wamekuja hapa kusherehekea wote na kushangilia.

Hawa wamama wawili ambao ni wachezaji wote wakiwa wananganganiana moja ako na mpira na mwingine anajaribu kumnyanganya mwingine. Tena kando yao kuna watu ambao wanawatazama wachezaji hao ambao wanacheza kwa hii uwanja.

Hao ambao wamekaa chini wanaonekana kutaka kufanyiwa usaidizi na hao wafanyikazi ambao wamekaa mbele yao. Na sure ameshika kitu nyekundu kama tablet . Wanashika vidole za hao vile tunaona aliye karibu sana ameshika kidole ya mmoja wao anaonekana kufinyilia kwa ile tablet .

Watu hawa ambao wanakaa kuwa wako kwa uwanja. Wengi wao wamevalia nguo nyekundu yenye ziko na bendera la Kenya zimeandikwa Kenya. Tena tunavyoiona wengi wao wanapiga makofi, wanapiga picha, wanaonekana kushangilia sana.

Mtu wa jamuhuri ya kenya William samoe ruto pamoja na jaji mkuu wa Kenya Martha koome wote wawili wamesimama mbele na kuna viongozi waliyo nyuma na wajaji wengine waliyo nyuma anaonekana kuwa kufurahai kupikwa picha kuwa tunaona hii inaeza kuwa ni sikukuu ama kuna sherehe.

Rais wa jamhuri ya Kenya ambaye ni mstaafu aliyeondoka Uhuru Kenyatta pamoja na bibi yake na majaji wawili wakuu walio kando yake, wote tunaona wamesimama ni kana kwamba wanaweka sahii, hapa rais ameshikilia bibi yake juu, tena nyuma yao viongozi wengine wamesimama nyuma yao.

Hapa tumeonyeshwa mtu mwenye amekaa chini. Mtu huyu ameshika makaratasi. Ameshika kitu kama kuna yenye imeandikwa 145. Tena kuna mtu aliye mbele yake. Wanakaa kupanga laini kusaidiwa mbele vile inavyoonekana.

Rais wa jamhuri wa Kenya, William Samoei Ruto, pamoja na jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome, wote wametoka ni kana kwamba wametoka kwa nyumba iliyo nyuma yao. Wametabasamu wote, rais wetu anaonekana ni kama anaangalia saa yake iliyo kwa mkono.

Waungaji hao ambao wameeka gumzo yao juu, wanakaa kupiga mayowe kusherehekea, tena kuna mpira wameeka juu, mtu amevaa nguo, nguo zenye zimefanana, vile tunavyoona pia kuna kitu wameekelea kwa shingo kila mmoja wao.

Hapa ni kwa huduma. Pale nyuma yake kuna wafanyakazi. Kuna mfanyakazi mmama ambaye ameshika kompyuta yake, alafu kuna mfanyakazi baba pia ameshika kompyuta yake. Wote wamevaa sare za kazi zinazofanana.

Watu hao ambao wanakaa kusherehekea sana. Wengi wao wamevaa nguo zenye zimefanana. Tunaona bendera mbili zilizowekwa juu. Tena tunaona imeandikwa Bandari Band na maandiko zingine zaidi hazijaonekana.

Rais wa jamhuri ya kenya William Samoei Ruto pamoja na jaji mkuu wa Kenya Martha Koome, wametoka kwa hili nyuma, kuna viongozi nyuma yao, nyuma ya rais pia kuna mlinzi wake.

Hapa tunaona tunaonyeshwa picha ya rais wa jamhuri ya kenya Daktari William Samoi Ruto, pamoja na aliye kuwa naibu wake. Tena kando kuna martha koome jaji mkuu, na jaji wingine na kiongozi mengine, nyuma yao kuna bendera ya kenya na bendera ingine.

Hao ambao wanakaa kuonekana kama kwako kwa uwanja, kuna kitu yenye wanatazama ama wamekuja kushangilia mchezo fulani iliyoko uwanja ama kuna sherehe fulani. Wengi wao wamevalia nyekundu vile tunavyoiona, wengine tu wamevaa sawa.

Tunaonyeshwa naibu rais wa Jamhuri ya Kenya Kithure Kindiki na viongozi wengine walio nyuma. Anaonekana kushika karatasi na mama ambaye amembeba mtoto. Wote wameiangalia hiyo karatasi na kutabasamu.